Hapa naona kuna mahali na hapa inaonekana kuwa ni shule sababu naona kuna mti ya kupeperusha nayo bendera kando yake naona kuna manyumba mingi za aina mingi na mbeli yake naona kuna maua ambayo imepandwa.

Hapa naona kuna watu na watu hawa wamevaa nguo ya nyekundu na kando yao naona kuna watu ambao wameketi chini , inaonekana kuwa hawa watu wako na hitilafu fulani na inaonekana kuwa kulikua na sherehe fulani ambao hawa watu walifaa kuhudhuria .

Katika picha hii naona kuna vitabu na kitabu hii ni ya rangi nyekundu na naona vitabu hizi ni mingi na imepangwa na inaonyesha kuwa hapa ni shuleni na ni vitabu ya wanafunzi kusoma.

Picha hii inaonesha nyumba, na mbele ya nyumba hii kuna maua, na hapo naona kuna kitu ambayo imesimama inaonekana ni wa kueka bendera inamaanisha hapa ni pahali pa huduma ya serikali.

Katika picha hii naona kuna viti na naona kuna meza. Hapa inaonekana kuwa ni darasa na juu ya meza naona kuna kitabu moja na katika ukuta naona kuna michoro mbalimbali ya wanafuzi.

Katika picha hii naona mtu mmoja ambaye amevaa shati ya nyekundu, na ameketi, na inaonekana pahali ambapo kuna maji na amefunka kichwa na kofia ya nyeusi.

Hapa naona kuna wachezaji wa mpira wa kandanda na naona wako na itilafu kwenye miguu yao naona kila moja wao anatumia mguu wake mmoja, hawa watu wote wako na mini moja.